Hili ni kundi la watu. Wake kwa waume ambao wamekuja pamoja ili kutoa msaada. Wamesimama hapa na wamebeba mabango. Mbele yao kuna pakiti na bokisi kadhaa za sodo ambazo wamepanga kupeana.

Mahali hapa pametapakaa uchafu mwingi sana, watu hawa wawili wanasaidia katika kueka uchafu huu pamoja ili kueka mazingira safi, wamevalia sare maalum ya kufanya kazi hiyo pia wamevalia barakoa na kuvalia glovu mikononi mwao.

Hapa ni chumbani mwa daktari wa meno, daktari huyu amevalia barakoa, amevalia pia wagwanda ya rangi nyekundu, mteja wake ambaye ni mgonjwa, amevalia nguo ya rangi nyeusi na kichwani amefunga, kitambaa cha rangi ya kijani kibichi.

Hii ni pakiti ya dawa aina ya vidonge vya kumeza , kwenye pakiti hii kuna maandishi yanayoonyesha ni dawa ngapi zilizomo kwenye pakiti hii pia maandishi haya yanaeleza zaidi jina ya dawa yenyewe.

Hizi ni dawa, dawa hizi ni aina ya vidonge vya kumeza, kwenye dawa hizi kuna jina la dawa hizo, dawa hizi zina rangi ya kijani, dawa hizi pia zimewekwa kwenye bokisi maalum.

Hapa ni hospitalini. Mama huyu amefurahia sana kwa sababu ameweza kupata mtoto wake salama salimini. Amevalia mawanda ya hospitali ambayo ni ya rangi ya samawati. Mtoto wake amefunikwa na kitambaa jeupe. Mama amekalia kwenye kiti maalum kwa ajili ya mgongo wake.

Eneo hili panaonekana kuwa na ukosefu mkubwa wa maji. Watu wamerauka hapa asubuhi ili kutafuta maji. Wamekuja na mitungi ya kuchotea maji. Kila mmoja ana takriban mitungi mitano. Mama huyu ana matumaini kwamba atatoka hapa akiwa na maji.

Hii ni chupa ya dawa. Chupa hii Ina rangi mbili. Ina rangi nyeupe na rangi ya kijani kibichi. Kwenye chupa hii, kuna maelezo kuhusu jina la dawa, iliyomo ndani.

Mgonjwa huyu amefika hospitalini ile kuangaliwa afya yake ya meno. Madaktari wawili wanamshughulikia, wanatumia vipimo maalum huku wakiwa wamejifunika barakoa, mgonjwa naye anaendelea kuhudumiwa huku akiwa na matumaini kwamba atakuwa sawa.

Hawa ni daktari wa mifugo, daktari hawa wamefika hapa kwa mkulima huyu ili kumwona ngombe ambaye ni mgonjwa. Wanamfanyia kipimo ngombe huyu ili kudhibiti kiini cha ugonjwa wake.

Mkulima huyu ananyuzia mazao yake dawa, dawa hii itasaidia mazao yake kutoka na wadudu na magonjwa mbalimbali. Amevalia surupwenye yenye rangi ya manjano mikononi pia amevalia glovu ya rangi ya bluu.

Hii ni chupa ya dawa aina ya mwarubaini. Kifuniko cha chupa hii ni cha rangi nyeupe. Wataalamu husema kwamba dawa hii ya mwarubaini huweza kutibu zaidi ya magonjwa arubaini.

Jumba hili liliweza kubomolewa na serikali. Lilibomolewa kwa sababu halikuzingatia maelezo ya ujengaji. Mtoto huyu amesimama hapa na kuliangalia jengo hili kwa sababu ndilo lililokuwa makao yake hapo awali.

Hapa ni theatre . Kuna madaktari kama saba hivi, ambao wapo hapa na wanamshughulikia mgonjwa. Kando ya kitanda alicholala mgonjwa pana vifaa maalum ambavyo vinatumika kumtibu.

Haya ni mazingira ya daktari wa kienyeji, hapa kuna chupa za dawa ambazo zina rangi nyeupe na vifuniko vya rangi nyekundu, kwenye karatasi kuna mitimiti ambayo imeshagwa kuna kikapu pia ambacho kina makaa na vijiti amevalia mavazi ya rangi ya hudhurungi.

Hivi ni vidonge vya kumeza aina ya suplimenti. Vidonge hivi ni vya rangi ya manjano, kwenye chupa ya vindoge hivi pana maelezo kuhusu jina la vidonge hivi kazi yake kwa mwili na jinsi ya kivitumia.

Hapa ni hospitalini. Gari hili, limeleta mitungi ya oksijeni. Watu hawa wawili, wanashukisha mitungi hii, kisha wataipeleka kwenye wodi za wagonjwa. Mitungi hii ya oksijeni, huwa ni ya maana sana kwa wale wagonjwa ambao wana shida ya kupumua.

Huyu ni mkulima, mkulima huyu yuko shambani mwake, amevalia mavazi meupe na glavu za rangi ya bulu kwenye mikono yake, amebeba kitenki kidogo cha maji na ananyunyuzia mimea yake dawa.

Hili ni ofisi ya daktari wa meno ofisi yake ni ya rangi nyeupe na kijani. Kwenye ofisi hii kuna daktari na mgonjwa , daktari anaendelea kumshughulikia mgonjwa wake akitumia vifaa maalum.

Hapa ni mahali pa kufanyishwa mazoezi kuna watu wawili katika chumba hiki moja amelala chini na mwingine anamuinua miguu akimfanyisha mazoezi anayefanyisha mazoezi amevalia Tshirt ya rangi ya kijivu.

Hiki ni chumba cha daktari, kuna madaktari wawili na mgonjwa, madaktari hawa wamevalia yunifomu ya rangi ya buluu, wote wamevaa barakoa, wanaendelea kumshughulikia mgonjwa.

Hapa ni hospitalini, chumba hiki ni cha kuwahudumia wagonjwa. Kwenye chumba hiki kuna mgonjwa na daktari. Daktari anamhudumia mgonjwa wake akitumia vifaa maalum.

Hii ni chupa ya dawa aina ya vitamin, chupa hii ina rangi ya hudhurungi na nyeusi . Kwenye chupa hii kuna maelezo kuhusu jina la dawa hili, vidonge vilivyomo kwenye chupa hii na jinsi ya kuitumia.

Hapa ni hospitalini kwenye chumba cha daktari. Daktari anamuona mgonjwa, mgonjwa anamweleza jinsi anavyo hisi kwenye mwili wake. Daktari naye anampa mashauri ya kufuata na baadaye atampa vidonge vya kumeza.

Hapa ni kwa mganga wa kienyeji, mganga huyu ametandika kitambaa cha rangi nyekundu, sakafuni pia kuna kitambaa kingine cha rangi nyeusi kuna chupa nyingi zenye dawa pia kuna kioo.

Mvua kubwa iliyonyesha wiki iliyopita iliweza kuleta maafa mengi sana katika nchi. Mtu huyu aliweza kusombwa na nyumba yake na kwa hivyo ameweka vitu hivi kwenye mtumbwi ili kuhamia mahali pa juu.

Hiki ni choo. Choo hiki, ni choo cha umma. Kuna mwavuli wa rangi nyekundu nje ya choo hiki. Choo hiki, kimepakwa rangi mbili. Rangi ya manjano na rangi ya kijani.

Hapa ni kwenye mahabara. Daktari huyo, ana vipimo mbalimbali ambavyo anafanyia ukaguzi. Kwenye meza yake, kuna kompyuta na kuna taa ambayo inamsaidia kumulika anapoendelea kufanya shughuli yake ya kupima vipimo ambavyo ametoa kwa wagonjwa.

Hapa ni duka la kuuza dawa kwenye safu hizi kuna dawa za aina mbalimbali. Dawa hizi zimewekwa kwenye chupa. Chupa zenyewe zina rangi mbalimbali pia kuna zile ambazo ni nyeupe, manjano , kijani na hata nyeusi.

Hii ni chupa ya dawa ya vidonge vya kumeza. Kwenye chupa hii wameandika jina la dawa hizo na kitu ambacho dawa hizo zinaponya. Kwenye chupa hii ya rangi nyeupe pia kuna maelezo ya ni lini dawa hizi ziliweza kutengenezwa na ni lini zitaweza kuharibika.

Hii ni kliniki ya watoto, pana daktari ambaye anawashughulikia watoto hapa. Mama mjamzito pia amefika hapa ili kuomba wosia kutoka kwa madaktari. Chumba hiki kina vifaa maalum ambavyo vinawasaidia madaktari wanapoendelea kuwahudumia watoto.

Hizi ni dawa. Bokisi ya dawa hizi ina rangi mbili. Kuna rangi nyeupe na rangi ya manjano. Upande wa inje wa bokisi, kuna maelezo ya jina na dawa hili na michoro mingine kuhusu dawa hii.

Hii ni karatasi ya dawa aina ya supplement , kwenye karatasi hii kumeandikwa idadi ya tembe, jina la dawa hiyo kamili na maelezo mengine jinsi ya kutumia.

Mtu huyu, amefika hapa ili aweze kutoa msaada wa damu. Daktari, amemtoa damu kwenye mkono wake. Anaendelea kumpa mashauri kuhusu vyakula vya kula ili aweze kuzidisha damu yake tena katika mwili.

Hapa ni hospitalini. Watu wamejaa na wameketi wakiwa wameacha nafasi. Kila mtu amevaa barakoa. Mgonjwa huyu anahudumiwa na daktari ambaye pia amevaa barakoa.

Hapa ni chumba cha daktari, daktari anamkagua mtoto, mama amemleta mtoto wake ili aweze kuonana na daktari kuhusiana na afya yake, daktari anamhakikishia kwamba mtoto yuko sawa.

Hapa ni hospitalini kwa ofisi ya daktari. Kwenye ofisi hii kuna daktari, mama na mtoto. Mtoto amelazwa kwenye kitanda. Daktari anaangalia afya ya mtoto. Daktari amevalia mavazi ya rangi ya samawati.

Kuna watu wawili kwenye picha hii, mmoja ni daktari na mwingine ni mgonjwa, mgonjwa amekuja hospitalini ili aweze kuangaliwa afya yake ya macho na daktari anatumia kifaa maalum kumpima macho yake.

Hii ni boksi ya chupa ya dawa kwenye boksi hii kuna maelezo mengi ya kwanza ni kuhusu jina la dawa yenyewe matumizi ya dawa hii na jinsi ya kutumia.

Hii ni chanjo. Chanjo hii, ni ya ugonjwa wa polio. Watoto ambao wako chini ya miaka mitano, huweza kupewa chanjo hii, ili wasiweze kupatwa na ugonjwa huu hatari wa polio.

Kuna kiangazi kikubwa ambacho kimekumba eneo hili. Wanyama wote wameweza kufa. Katika picha hii, kuna watu wawili ambao wanasikitika ni nini kinaweza kutokea. Ni mti moja tu ambao umebakia, baada ya miti mingine yote kukauka.

Hii ni chupa ya dawa. Chupa hii, ni ya rangi nyeupe. Dawa hii imewekelewa mezani, ili mgonjwa akumbuke kuitumia kabla ya kuenda kazini. Kwenye chupa hii, kuna maelezo ambayo yatamsaidia mgonjwa anapoitumia dawa hii.

Mvua nyingi imeweza kunyesha hapa. Barabara yote imejaa maji na magari yanaonekana kupata shida sana wakati wa usafiri. Dereva mmoja ameamua kupita tu ingawa maji ni mengi. Magari mengine pia yanaonekana pia kufuata badala ya kungoja maji yaweze kupungua.

Hii ni chupa ya dawa, chupa hii Ina vidonge vya kumeza, mgonjwa alipewa dawa hii na kuelezwa jinsi ya kuitumia. Upande wa nje wa chupa hii kuna maelezo ambayo yatamsaidia mgonjwa anapoendelea dawa hii.

Hawa ni wahudumu wa afya wamepangwa kutembea nyumba baada ya nyumba ijee kupeana chanjo Kwa watoto wadogo, kabla waondoke wanapata ushauri nasaha kutokana kiongozi wa afya katika nchi Kenya.

Hizi ni dosi mbili za dawa ya chanjo. Kuna maelezo kuhusu chanjo hii, jinsi inavyotumika na miligramu ya dawa iliyoko kwenye kila chupa. Chupa hizi ni za rangi nyeupe na vifuniko vya rangi ya samawati.

Kuna moto mkubwa ambao umesuka kwenye msitu huu. Ni msitu mkubwa ambao una miti mirefu na vichaka vingi. Moto huu unaonekana ukiwa mkubwa huku Moshi ukiwa unainuka kwa juu. Chanzo cha moto huu bado haujaweza kujulikana.

Hili ni tangazo kuhusu watu ambao wanatengeneza dawa ya kienyeji. Kwenye tangazo hili wameeleza aina za dawa ambazo wanatengeneza, mahali ambapo wanapatikana na umuhimu wa dawa hizi.

Hizi ni chupa za dawa. Chupa hizi ni sita na zimewekwa juu ya meza. Zimefunikwa vizuri na ni za rangi nyeupe. Pana maelezo kuhusu jina ya dawa na jinsi ya kutumia.

Huyu ni mkulima ambaye anamwagia mazao yake dawa. Amebeba dawa kwenye mgongo wake na iko kwenye tanki maalum ya kumwagia. Mwilini amevalia mawanda kuanzia utosini hadi mguuni ambayo yanamfunika vizuri asiweze kupata dawa hii. Kuna miti mingine mingi katika shamba hii.

Baada ya mvua kubwa iliyonyesha, barabara iliweza kusombwa na maji, mafuriko hayo yaliweza kuleta maafa kwa sababu gari haziwezi kitembea upande huu, watu wanaonekana wakisimama hapa na kupiga picha maeneo haya.

Huyu, ni mhudumu wa afya. Mhudumu huyu, yupo chumbani na anatayarisha dawa ili aweze kuwadunga watoto. Amevalia balakoa, na pia amevalia gauni yenye rangi ya manjano.

Mahali hapa panaonekana kwamba mvua haijanyesha kwa muda mrefu, miti yote imeweza kukauka na katika nyumba hii panaonekana ni watu wachache ambao huishi hapa. Eneo lote hilo hakuna nyumba zingine ambazo zinaonekana.

Hapa ni hospitalini kwenye chumba cha watoto. Kwenye wodi hii, kuna watoto ambao wamelazwa kwa vitanda. Watu watatu wamekuja huku, ili kuwatembelea watoto. Kuta za wodi hii imechorwa michoro ya maua.

Hapa ni mahali pa kutibiwa. Kuna watu watatu katika eneo hili, eneo hili limetengenezwa kwa kutumia hema. Kwa upande mwingine Kuna viti vya rangi ya manjano. Daktari anamdunga mwanamke mmoja sindano kwenye mkono wake wa kushoto.

Huyu ni bawabu, bawabu huyu amevalia sare za rangi nyeusi kwenye sare zake kuna nembo ya kampuni ambayo anafanyia kazi ana nawa mikono yake akitumia sabuni na maji.

Hapa ni hospitalini kuna daktari, mgonjwa na nesi ,daktari na nesi wamevalia barakoa mikononi mwao pia wamevalia glafu mgonjwa amelazwa huku akiangaliwa afya yake ya meno.

Hapa ni shuleni, wanafunzi hawa wananawa mikono yao wakitumia maji na sabuni. Kila mmoja wao amevalia barakoa. Mmoja amebeba mkoba wenye rangi ya buluu mgongoni mwake.

Hizi ni dawa. Dawa hizi, ni za vidonge vya kumeza. Chupa za dawa hizi, ni za rangi nyeupe. Chupa tatu zimefunikwa na moja imefunuliwa.

Hii ni dawa ya chanjo, kwenye pakiti ya dawa hii inaonyesha wale ambao wanafaa kuipokea dawa hii, jina la dawa hio na kampuni ambayo imeweza kutengeneza dawa hio, kando ya dawa hio pia kuna shindano ambayo itatumika kudungia mgonjwa.

Jengo hili liliweza kuporomoka baada ya kujengwa vibaya. Liliporomoka usiku na watu waliamka asubuhi wa kistaajabu. Wamejaa hapa kuangalia lililojiri. Kunao wengine ambao wametumwa kutoka idara za juu za serikali ambao wanafanya utafiti hapa.

Mvua kubwa ilishuhudiwa katika sehemu hii. Kuna wanaume wawili ambao wana pikipiki. Barabara yote, imefunikwa na maji. Mwaume mmoja, anaendesha pikipiki na mwingine anaisukuma.

Huyu ni mgonjwa baada ya kutoka hospitalini amefika nyumbani, mkononi mwake amebeba dawa alizopewa na daktari, pia ana kijikaratasi ambacho daktari aliandika kuhusu ugonjwa wake na dawa ambazo alimpatia.

Hapa ni hospitalini, katika chumba hiki Kuna watu wawili. Mmoja ni daktari na mwingine ni mgonjwa. Daktari amevalia mavazi ya rangi samawati. Mgonjwa amelazwa na anaingishwa kwenye mashine.

Huu ni mtaa wa mabanda. Mgeni huyu wa kiume amefika kwenye mtaa huu wa mabanda ili kufanya utafiti. Amekutana na mwanadada mmoja ambaye atampatia habari zaidi kuhusu maisha ya hapa kwa mabanda.

Hii ni chupa ya dawa. Dawa zilizopo kwenye chupa hii ni za rangi nyekundu. Upande wa nje wa chupa hii una maelezo kuhusu jina la dawa hizi, kazi yake katika mwili wa binadamu na jinsi ya kutumia dawa hizi.

Huu ni mkono, mkono huu umeshika dawa na sindano, mkono huu umevalia pete kwenye kidole. Sindano ni ya rangi ya bluu na nyeupe dawa nayo ina kifuniko cha rangi ya udhurungi.

Hizi ni dawa. Dawa hizi ni za mgonjwa. Amekuja katika duka hili la dawa ili kununua dawa hizi. Amepewa maelezo jinsi ya kuzitumia. Kwenye chupa hizi za dawa, pana maelezo zaidi ya jinsi ambavyo anaweza kuzitumia na umri wa wale ambao wanapaswa kutumia.

Mgonjwa huyu, amefika kwenye chumba cha daktari wa meno. Daktari wa meno amevalia glovu katika mikono yake. Anatumia kifaa maalum katika kuangalia meno ya mgonjwa wake.

Huu ni mkono wa daktari ambao umevalia glovu. Kenye mkono huu kuna sindano na dawa. Dawa hii ina maelezo kuhusu jina la dawa hiyo na miligramu iliyopo ndani.

Hiki ni chumba cha daktari wa macho, kwenye chumba hiki kuna daktari na mgonjwa. Daktari anatumia kifaa maalum kumkagua mgonjwa wake macho. Baada ya kumkagua, atampa ushauri nasaha kuhusu afya ya macho yake.

Huyu ni mkulima mdogo, mkulima huyu anayunyuzia mimea yake dawa, amevalia surupwenye yenye rangi ya bulu, mgongoni amebeba kitenki kidogo cha dawa ambayo ananyunyuzia mimea yake.

Hiki ni chumba cha kufanyia mazoezi. Kuna watu wawili kwenye chumba hiki, mmoja ana ulemavu na mwingine ni daktari. Daktari anamsaidia mgonjwa katika kufanya mazoezi.

Hii ni dawa , dawa hii ni chanjo ambayo hupewa watoto. Imeekelewa kwenye meza na inaonyesha siku ambayo ilitengenezwa na siku ambayo itaharibika , wazazi watakapoanza kuleta watoto wao hospitalini watapewa chanjo hii.

Haya ni mandhari ya mashinani kuna kajumba kadogo ambacho kamejengwa hapa kajumba haka kana milango miwili nje ya kajumba haka kuna tenki la maji.

Hizi ni chupa za dawa. Dawa hizi nne ni za aina ya vitamini, vitamini ni muhimu sana kwenye mwili wa binadamu, kwenye chupa hizi pana maelezo kuhusu dawa hiyo na jinsi ambavyo mgonjwa anaweza kuitumia.

Hivi ni vyombo vya kufanyia ushirikina. Mganga ameviweka vyombo vyake hapa, ili tayari kuanza shughuli yake. Vyombo hivi, ni chungu, chupa chupa na dawa ambazo amezifunga kwenye karatasi.

Huyu ni mwanamke, mwanamke huyu ameketi kwenye kiti chenye rangi ya bulu, mikononi ameshika chupa mbili za dawa, amevalia aproni ya rangi nyeupe.

Eneo hili lina changamoto ya maji. Wanakijiji hao wamerauka asubuhi ili kuenda kununua maji. Kila mtu ana mitungi takriban tano hivi. Wamekuja na toroli zao ili kusukuma mitungi ya maji kwa sababu wanatoka mbali.

Hapa ni kwa ofisi ya daktari. Watu wawili wameketi kwenye chumba hiki. Wameketi ,wakiangaliana. Kuna meza katikati yao. Wote wamevalia barakoa.

Hapa ni darasani. Mwalimu amesimama mbele ya darasa. Wanafunzi nao wameketi kwenye dawati. Wanaonekana wakiwa mbali na wenzao. Mwanafunzi mmoja pia anasimama mbele ili kuwaeleza kitu ambacho alisoma.

Hapa ni hospitalini kwenye chumba maalum. Kuna watu watatu kwenye chumba hiki. Wawili ni madaktari na mmoja ni mgonjwa. Madaktari wawili, wanamshughulikia mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda.

Hapa ni kwenye kituo cha afya. Kuna mgonjwa na daktari. Wote wamevaa barakoa. Daktari amevalia koti nyeupe. Anamdunga sindano mgonjwa ambaye amefika hapa.

Uwanja huu umejaa watu. Watu hawa wamepanga foleni ndefu. Wote wamevalia barakoa. Wako hapa wake kwa waume. Bila shaka wanapokea chanjo.

Hapa, ni chumbani, kwa mkunga, mkunga, amevalia glavu, na maski kwenye pua yake, kwenye kochi, kuna mwanadada ambaye, ana mimba, mwanadada huyu, anaonekana, akiwa, mwenye uchungu.

Hivi ni vidonge vya kumeza. Kwenye box ya vidonge hivi, pana maelezo kuhusu jina la vidonge, ni vidonge vingapi ambavyo vipo ndani, jinsi ya kutumia, wale ambao wanahitaji kutumia vidonge hivi, na jinsi ya kuhifadhi dawa hizi.

Hizi ni dawa za kumeza. Dawa hizi, zimewekwa juu ya meza. Dawa hizi ni za rangi ya kijani. Kwenye boksi ya dawa hizi, pana maelezo jinsi ya kutumia dawa hizi.

Huyu ni daktari. Daktari huyo, yuko kwenye chumba chake. Mezani, kuna vitu vingi. Kuna tarakilishi, kuna karatasi na vitabu vya kuandika. Daktari huyu, amevalia mavazi meupe.

Hapa ni hospitalini mama huyu amefika hapa na mtoto wake ili kumuona daktari. Daktari ana muhudumia mtoto huyu kutumia vifaa maalum hospitali hii ni ya kisasa kwani vitu viliyomo ni vya teknolojia ya juu.

Eneo hili limeadhirika na mafuriko. Mafuriko haya yalisababishwa na mvua nyingi. Mahali hapa panaonekana kuwa ni mahali palipo chini. Kulipo nyesha mvua ilitoka kwenye milima na kujaa pande hii ya chini

Hawa ni daktari wawili na mgonjwa. Daktari moja amevalia nguo nyeupe, daktari wa pili amevalia nguo za samawati. Wote wamevalia barakoa, wanamshughulia mgonjwa wao ambaye ana shida ya meno.

Barabara hii imejaa maji kutokana na mvua nyingi iliyonyesha usiku, magari yanapata shida sana kupita, wanaotembea kwa miguu pia wanapata changamoto kwa sababu ya maji mengii ambayo yamejaa barabarani.

Hapa ni hospitalini. Kuna dada wawili kwenye chumba hiki, mgonjwa na daktari. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha plastiki cha rangi ya bluu. Daktari naye anamdunga sindano kwenye mkono wake wa kushoto.

Ajali mbaya imeweza kutokea hapa. Gari la mafuta limeweza kugongana na magari mengine. Moto umezuka na moshi mkubwa mweusi unaonekana ukipaa angani. Watu wengi wamefika hapa ili kushuhudia tukio hili.

Kuna ajali mbaya ambayo imetokea katika eneo hili. Ajali hii imehusisha gari la petroli na magari mengine mawili moto unaonekana ukiwaka na moshi mkubwa ukivuka, kuna watu ambao wanaonekana wakijaribu kuzima moto huu huku wengine wakichukua video wakitumia simu zao.

Huyu ni mhudumu wa afya, muhudumu huyu amevalia barakoa kando yake kuna mtoto wa kiume. Muhudumu huyu anaandika karatasi, wote wameketi kwenye kochi.

Hizi ni chupa za dawa. Chupa hizi, ni nne. Chupa hizi, ni za rangi nyeupe na udhurungi. Mbili, zina vifuniko vya rangi nyeusi na zingine mbili, vifuniko vyake ni vya rangi nyeupe.

Hawa ni wakulima. Wakulima hawa sita wananyunyuzia mimea yao dawa. Wamepanda mimea mingi katika shamba hili. Wanaponyunyiza dawa wadudu na magonjwa mengine yanayosumbua mimea hayataharibu mimea yao.

Hii, ni kliniki ya meno, kwenye upande wa mbele, kuna mwanamke ambaye, anatabasamu, ukutani, kuna jina, la kliniki hio, na saa, kuna mabango ambayo yamewekwa pale kuhusu jinsi ya kulipa.

Hapa ni hospitalini kwenye chumba cha daktari. Mama huyu amemleta mtoto wake mchanga ili aweze kupatiwa chanjo. Daktari ambaye amevalia mavazi ya rangi ya samawati anampatia mtoto huyu mdogo chanjo.

Hii ni chupa ya dawa chupa hii ni ya rangi nyeusi na kifuniko cheupe maandishi kwenye chupa hii ni ya rangi nyeupe na njano yaliyo andikwa maandishi mengine madogo ni ya rangi nyekundu.

Hapa ni hospitalini. Kwenye chumba hiki kuna mgonjwa. Mgonjwa huyu amelazwa kwenye kitanda. Anaonekana akiwa na bandeji kwenye kichwa chake. Kando na kitanda chake kuna sahani na kikombe.

Huyu ni mhudumu wa afya. Mikononi mwake ameshika pamba na sindano tayari kumdunga mgonjwa. amevalia gaoni yenye rangi ya manjano na kijani. Kichwani amevalia kofia. Kando yake kuna wanawake wawili ambao wanaendelea kuzungumza.

Hapa ni kituo cha afya kuna wauguzi wengi ambao wamekuja hapa ili kuwahudumia wagonjwa. Mama huyu amemleta mtoto wake ili kupata chanjo. Ameketi na mtoto anaendelea kuhudumiwa. Amevalia nguo za rangi nyeusi na mdomobni amevalia barakoa.

Watoto hawa wameenda kutafuta maji ya kunywa. Walikuwa wanacheza na kwa hivyo waliposikia kiu walienda kutafuta maji. Wameenda kwenye bomba ambalo limejaa uchafu.

Hapa ni hospitalini. Mama amemleta mtoto wake ili aweze kupatiwa chanjo. Daktari anamhudumia mtoto huyu ambaye anaonekana akiwa mtulivu sana. Wapo watu wengine kwenye foleni ambao wanasubiri wakati wao ili watoto wao waweze kupewa chanjo pia.

Hii ni chupa aina ya dawa ya supplement kwenye chupa hii kuna maandishi yanayo onyesha jina ya supplement hizo pia kuna idadi ya supplement ambayo imeandikwa nje ya dawa hiyo.

Mvua kubwa ilio shuhudiwa katika eneo hili imeleta hasara. Barabara inaonekana kupasuka, miti mikubwa imeanguka na kuziba daraja watu hawa wamejaa hapa ili kushuhudia kilicho tendeka.

Kuna mama wawili mmoja ni mgonjwa mwingine ni daktari. Daktari anamueleza mgonjwa jinsi ya kutumia dawa ambazo amempatia, kwenye meza kuna dawa aina tatu ,kwenye ukuta kuna chati mbali mbali ambazo zimeandikwa maelezo ya hospitalini.

Hiki ni kituo cha afya, madaktari na wauuguzi wako hapa ilikupatia watoto chanjo, mama huyu amemleta mtoto wake iliaweze kupewa chanjo, chanjo ni muhimu kwa watoto kwa sababu inawasaidia kuwa kinga na magonjwa mbalimbali .

Hizi ni dawa za chanjo, dawa hizi zimefika nchini ili watoto wote walio chini ya miaka mitano waweze kupewa chanjo, wahudumu wataenda nyumba kwa nyumba wakiwapatia hawa wadogo chanjo.

Hizi ni chupa tatu za dawa. Chupa moja ni ya rangi nyeupe. Chupa zingine mbili zina rangi ya kahawia. Kwenye chupa hizi, kuna maelezo kuhusu dawa iliyomo ndani na matumizi yake.

Hawa, ni waschana wawili, waschana hawa, wanaondoa maji, kwenye jengo hili, mvua kubwa ilionyesha, ilisababisha mafuriko, wanatumia ndoo, na plastiki, kutoa maji haya.

Hapa ni hospitalini, mama huyu amefika hapa na mtoto wake ili kumwona mgonjwa. Mtoto wake alikuwa na joto jingi usiku. Daktari anamkagua mtoto na atampatia dawa.

Kwenye hema hii, kuna wanawake wanne, watatu, ni wahudumu wa afya, na mmoja, ni mgonjwa, amefika hapa ili kuonwa, afya ya maskio yake, ameketi, na wanatumia kifaa maalum, ili kuangalia maskio yake.

Hapa ni mahali pakufnyia mazoezi ya walio na upungufu wa kimwili almarufu fiziotherapia. Mtoto huyu ameletwa na mama yake ili aweze kufanyishwa mazoezi. Mtoto huyu ana upungufu wa kimwili na miguu yake haitembei vizuri.

Ninamwona muuguzi na kina mama wawili ambao wameleta watoto wao iliwaweze kupokea chanjo, muuguzi anamdunga sindano mtoto mmoja ambaye anaonekana akiwa na uchungu.

Hawa ni wanawake watano. Watatu, wameketi kwenye viti. Mmoja, anayeonekana kuwa ni mjamzito, amelala chali, na mwingine, aliyevalia mavazi ya rangi ya samawati na nyeupe, anamkagua kwenye tumbo lake.

Hii ni tangazo kuhusu tiba ya kiasili. Kwenye tangazo hili kuna picha za mbegu, mbegu na tunda la tikitimaji. Katika tangazo hili pia, pana nambari ya simu ambayo mteja atapiga akihitaji usaidizi.

Hapa ni kando ya barabara. Daktari wa kienyeji ameegesha baiskeli yake kando na kuweka dawa zake hapa ili kupata wateja. Pia, kuna kibango kinachoonyesha jina la daktari, magonjwa ambayo anatibu, na nambari yake ya simu.

Hapa ni hospitalini. Daktari huyu ni daktari maalumu wa kuangalia meno. Yupo hapa na mwenzake na wanamshughulikia mgonjwa. Mgonjwa anatumaini kwamba atakuwa sawa baada ya shughuli hii.

Hapa ni hospitalini kwenye chumba cha daktari. Kuna watu wawili kwenye chumba hiki. Mmoja ni wa kike na mwingine ni wa kiume, wa kike ni daktari na mwenzake ni mgonjwa. Daktari amefunika neti kwenye kichwa chake na kuvalia barakoa. Anamkagua mgonjwa.

Hiki ni jumba cha daktari kuna wanawake wawili kwenye chumba hiki, mmoja ni daktari na mwingine ni mgonjwa. Daktari amevalia barakoa na glovu. Daktari amevalia sare ya rangi ya samawati , mgonjwa anaangaliwa afya ya meno yake.

Huyu ni mzee wa miaka hamsini hivi. Amevaa barakoa na ameenda hospitali, ili kupokea chanjo ya korona. Muuguzi, anamdunga sindano katika mkono wake wa kushoto.